Hapa kuna magari minne. Mbili kwa hii kambi, mbili ingine kwa kona ingine huko katikati ya mwanaume mwingine akifanya shughuli zake akipita.

Hapa kuna watu wawili ambayo ni wanaume wawili wamtaa wakitazama mbele yao. Wote wawili wamevaa kofia, mmoja kofia ya kiislamu na huyo mwingine kofia ndefu wakikaa karibu na duka.

Hapa kuna watu wawili ambayo mmoja ni mwanamke mzungu akipeana funguo kwa huyo mwingine, huwa ambayo ni mwanaume mweusi. Wote wawili wamevaa suti na kuna gari nyuma yao.

Hapa kuna duka ambaye mwanaume ako ndani ya hii duka akishughulikia kuuza na pia anatuonyesha kuwa hii duka inauza maziwa kadhaa na pia maji.

Hapa kuna duka tatu ambaye zimekaribiana. Moja ambayo inauza soda, unga na pia wana huduma ya Mpesa.

Hapa kuna magari mengi ambayo ni magari ya pesa nyingi. Na kuna miti nyingi na chini yote ni nyasi. Na pia naona watu wengi wakiwa wamesimama huko.

Hapa kuna gari kubwa ambalo limeegeshwa na iko na matairi nne na karibu yake kuna miti mingi. Pia kuna gari ingine inapita nyuma yake karibu na hio nyasi.

Hapa kuna mtu ambaye ameshikilia simu na mkono nyuma yake kuna dawati ambayo iko na vitabu juu yake, kwa hii simu huyu mtu anahudumia M-pesa.